Mazingira ya wodi ya wagonjwa mahututi au chumba cha matibabu maalum katika hospitali. Mgonjwa yuko kitandani amewekwa mashine ya oksigeni uso huku akionekana kuwa katika hali mahututi. Wahudumu wa afya wawili wamevaa mavazi ya kujikinga wakiwa wanamhudumia. Kuna monitor ya wagonjwa ukutani ikionyesha viwango vya mapigo ya moyo na oksigeni kwenye damu.

Ni mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni akiwa kwenye meza ya usajili au huduma ya kijamii. Watu wawili wamekaa mezani wakimhudumia, mmoja akiandika na mwingine akiwa na simu. Wote wamevaa barakoa ishara kwamba huduma hii inaendeshwa kwa kuzingatia tahadhari za kiafya.

Daktari au mfanyikazi wa afya akiwa anahudumia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa hospitalini. Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi ya kinga ya kujikinga na maambukizi ikiwa ni pamoja na, glavu, barakoa, na mavazi maalumu ya kinga. Mgonjwa ameletwa kitanda na anaonekana kupatiwa huduma ya matibabu.

Ni jopo la madaktari wa upasuaji wakiwa kazini ndani ya chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ya kijani, barakoa na kofia za upasuaji kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Wanaonekana wakiwa makini wakishirikiana katika kumfanyia mgonjwa upasuaji chini ya mwanga mkali wa kitiba.

Katika mazingira ya kituo cha afya mama na mwanawe wameketi mbele ya mfanyakazi wa afya, ambaye amevaa barakoa. Inaokenana kama wanajadili au mfanyakazi wa afya anatoa huduma au ushauri kwa mama na mwanawe.

Mandhari ni ya hospitalini, mgonjwa amelazwa na kufunikwa kwa shuka nyekundu. Anaonekana kuwa na majeraha mengi miguuni na amefungwa kwa bandeji na pia vipande vya chuma kwa ajili ya kuunga mifupa. Pembeni kuna meza ndogo yenye vyombo vya plastiki na picha hii inaonyesha hali ya mgonjwa kutunzwa na kupewa matibabu.

Ni mpango wa kuzuia na kudhibiti malaria ambao ni ugonjwa unaosababishwa na mbu. Mpango huu unaonyesha mwanamke akiwa na mtoto wake wakiwa ndani ya neti ambayo ina dawa ya kuua mbu. Njia hii ni mojawapo muhimu ya kuzuia kuambukizwa kwa malaria.

Kundi la watu walioketi katika eneo lenye taka nyingi, na mtu mmoja aliyevaa koti la blue anaonekana akizungumza nao au kuwasaidia. Inaonekana kua ni shughuli ya kijamii au msaada kwa watu walio katika mazingira magumu.

Ni gari maalum la huduma la afya lijulikanalo kama hospitali ya mkononi au mobile clinic .Gari hili limeandikwa hospitali kwa afya bora na linaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya huduma za afya kwa jamii. Limepambwa kwa mapambo mekundu na meupe huenda ni kwa ajili ya uzinduzi au tukio maalum.

Katika kliniki ya simu ama mobile clinic lenye lebo ya beyond zero lina watu wakipokea huduma au kusubiri karibu na kliniki hiyo. Inaonekana ni kampeni au huduma za afya zinazotolewa kwa jamii, kwa njia ya simu ili kuwafikia watu walioko maeneo mbalimbali.

Kwenye kliniki ya mpango wa Beyond Zero ambao ni mpango wa afya unaolenga kuboresha maisha na huduma za afya kwa jamii, hasa wanawake na watoto. Kliniki hii ni gari lililobadilishwa kuwa kituo cha afya kinachosafiri sehemu mbalimbali ili kuwafikia watu walioko maeneo ya mbali au yasiyo na vituo vya afya vya kudumu.

Gari lenye maandishi ya kielimisha pamoja na picha za wahudumu wa afya wakihudumia wagonjwa ni shirika la Beth Mugo Cancer Foundation ambalo linalenga kutoa huduma za uchunguzi na uhamasishaji kuhusu saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tezi dume.

Wahudumu wa afya wakitoa huduma katika mazingira ya nje au kwenye kambi ya afya ya jamii. Mhudumu mmoja anaonekana akiwa amevaa barakoa chini ya kidevu na kofia ya upasuaji ya kijani. Anaonekana akitayarisha vifaa vya matibabu kama vile mipira ya mikono, sindano, vipimo na dawa. Mezani kuna vifaa vingine vya matibabu kama vile chupa za maji au dawa, tissue na karatasi.

Kliniki ya afya ya jamii inatolewa katika eneo la wazi labda kijijini , watu wengi wameketi labda wakisikiliza au wakisubiri huduma huku wahudumu wa afya wakitoa huduma kama vipimo au ushauri. Kuna gari la huduma ya afya lililoandikwa village health center likiwa lime egeshwa karibu.

Mtaalamu wa afya anamfanyia mwanamke vipimo vya pressure au shinikizo la damu akiwa ameketi nje ya nyumba ya udongo yenye paa la nyasi. Mtaalamu huyo amevaa barakoa nyekundu na kofia, akionekana kuwa na vifaa vya matibabu. Mwanamke aliye kwenye kiti anaonekana mtulivu. Na hali ya mazingira inaonyesha kuwa huduma hii inatolewa katika eneo la vijijini.

Kundi la watu walioketi wakizungumza wakiwa kwenye chumba. Mmoja wao anaonekana akiwa amevaa shati lenye maandishi ya community health worker ambayo inaashiria kwamba ni mhudumu wa afya ya jamii.

Ni vifaa vya kitaalamu vinavyotumiwa na madaktari wa upasuaji wa meno. Vifaa hivi ni pamoja na kioo kidogo cha kuangalia meno, kinyoo cha kuchunguza meno, koleo la kung'oa meno na vifaa vya kuondoa mabaki ya jino na jalada na drill ya meno.

Kuna mswaki unaowekwa dawa ya meno. Mtu anabonyeza dawa ya meno kwa mswaki wake tayari kwa matumizi. Hii ni sehemu ya mchakato wa kila siku wa usafi wa kinywa ambao husaidia kuondoa uchafu, kuzuia kuoza kwa meno, na kuimarisha afya ya ufizi.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa ambaye ni mtoto. Daktari amevaa glovu, barakoa, mavazi ya upasuaji na kofia ya kinga ya nywele huku akisaidiwa na msaidizi aliyevaa mavazi ya kinga. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha daktari wa meno akiwa anapokea matibabu ya mdomo.

Mtu akifanyiwa ukaguzi wa meno na daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya mdomo. Daktari amevaa glovo za plastiki za blue na anatumia kifaa cha kuchunguza meno ili kuona hali ya meno na ufizi au matatizo mengine ya mdomo. Ukaguzi huu ni muhimu wa afya ya meno na kuepuka matatizo ya meno.

Ni daktari wa meno akiwa amevaa suti ya kinga, glavu na barakoa. Anashikilia mfano wa meno ambao unaonyesha sehemu za mizizi na upatikizaji wa mbegu za meno. Daktari anaelezea au kuonyesha jinsi mbegu hizo zinavyowekwa ndani ya kinywa ili kuchukua nafasi ya meno yaliyopotea.

Ni sehemu ya uso wa mtu haswa midomo na meno, mtu huyu anatabasamu kidogo akionyesha meno ya mbele ambayo yanaonekana kua safi, meupe na yaliyopangwa vizuri, hii inaashiria afya nzuri ya kinywa na usafi wa meno, tabasamu hili linaweza kuonyesha hali ya furaha au kujiamini.

Ni mtu akishika na kuangalia picha ya X-ray ya meno kwenye kifaa cha kidigitali. Mtu huyo ana rangi ya kucha za rangi ya nyekundu, na amevaa pete. Nyuma kuna daktari wa meno aliyevaa kofia na barakoa, na mgonjwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Anaonekana anafanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Tabasamu la mtu mwenye ngozi ya giza au nyeusi. Meno yake ni meupe, safi na yamepangika vizuri yakionyesha afya nzuri ya kinywa. Midomo inaonekana ikiwa imepakwa rangi asili au mafuta ya midomo na ngozi ni laini na yenye afya.

Ni sehemu ya uso wa mwanamke mweusi hasa tabasamu lake. Anaonekana na ngozi laini na yenye afya na meno yaliyopangwa vizuri na meupe. Inatoa hisia nzuri ya furaha na afya njema.

Mtu anayefanyiwa huduma ya kutoa jino na daktari wa meno au msimamizi wa afya ya mdomo. Mtu ana mdomo wazi na mtaalamu akiwa amevaa glavu za plastiki za rangi ya buluu anatumia chombo maalum cha kunasa na kutoa jino. Huduma hii ni sehemu ya matibabu ya afya ya mdomo inayolenga kuondoa meno yalioathirika au yasiyoweza kutunzwa ili kuboresha afya ya mdomo na kuzuia matatizo zaidi.

Mtu anaangaliwa meno yake na daktari wa meno au mtaalamu wa mdomo huku akitumia glavu ya mpira na vifaa vya tiba. Pia kuna nembo za chama kama vile Jubilee na NHIF zikiashiria kuwa kuna uhusiano wa mashirika haya katika huduma za afya au kampeni z aafya ya mdomo.

Ni gari la ambulansi la St John Ambulance lenye maandishi la kijani na manjano ikiwa ime egeshwa kwenye uwanja wa nyasi karibu na majengo ya shule au kituo cha jamii. Mbele ya gari kuna mwanamke alie vaa mavazi mweusi na miwani ya jua akitabasamu na kuelekea mbele.

Gari la zimamoto lenye rangi nyekundu likiwa limeegeshwa nje. Pande zake kuna maandishi yanayoonyesha ni gari la zimamoto. Gari hili lina taa za onyo juu na vifaa vya ziada vinavyoonekana upande wa mbele na juu. Hii ni gari inalotumika kuzima moto na kuokoa watu katika eneo mbalimbali. Gari la zimamoto ni muhimu sana katika huduma za dharura na inaweza beba maji na vifaa vya kupambana na moto.

Miamba yamatumawe chini ya bahari matumawe haya ni makazi ya viumbe wa baharini yanayosaidia kulinda kukwe na ni muhimu kwa utalii pia ni viashiria kwa mabadiliko ya hali ya hewa.

Ni gari jekundu lililoangukiwa na mti mkubwa uliovunjika. Mti huo umeharibu sehemu ya nyuma na paa la gari na matawi yake yamesambaa barabarani. Inaonekana tukio hili lilitokea baada ya dhoruba au upepo mkali. Mtoto anaonekana akitembea upande wa kulia wa picha, huku mazingira yanaonyesha hali ya unyevu ikiashiria kwamba mvua imenyesha hivi karibuni.

Sehemu ya nje ya jengo la afya hususan kitengo cha macho. Kuta zimejengwa kwa mawe ya saruji yenye rangi ya kijivu na kuna milango na madirisha ya chuma yenye rangi ya samawati. Kwenye ukuta kuna mabango mawili yenye ujumbe wa kuelimisha juu ya afya. Mbele ya mlango kuna meza ya daktari au sehemu ya kuchunguza wagonjwa ikiwa na viti viwili.

Katika chumba cha hospitali, kuna mashine ya matibabu kwenye stendi ya magurudumu inayotumika labda kupima ishara muhimu kama mapigo ya moyo au shinikizo la damu. Kulia kuna vitanda vya hospitali na vifaa vingine kama maji ya drip au mashine ya kusaidia wagonjwa. Pia kuna mtu amevaa shati jeupe akiwa karibu na mashine hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na nadhifu.

Chumba cha maabara kilicho andaliwa kwa matumizi ya kisayansi au teknolojia. Kwenye meza kuna kompyuta mbili na mashine kubwa iliyoandaliwa kushugulikia kazi maalum za uchunguzi labda inayohusiana na utafiti wa sayansi au uchunguzi wa maabara. Kiti cha kazi kipo mbele ya meza na kuna kabati za kuhifadhi chini ya meza.

Ni meza ya ofisi iliyo na kompyuta ya mezani ya zamani pamoja na vifaa vingine kama vile keyboard , simu ya mezani na vitufe vya remote vitatu. Pia kuna kitabu chenye kichwa counter code kilichowekwa pembeni. Ukuta unaonekana kuwa na rangi ya manjano iliyofifia na baadhi ya maeneo yanaonekana kuchakaa.

Ni kifaa kinachotumika hospitalini kufuatilia viashiria muhimu vya kiafya kwa mgonjwa, yaani monitor . Inaonyesha vipimo mbali mbali vya kiafya kama vile, kiwango cha mapigo ya moyo, shinikizo la damu, kiwango cha okisijeni mwilini, na kiwango cha kupumua.

Ni mfululizo ya mabomba makubwa ya gesi ya oksijeni yanayotumika katika matibabu ya wagonjwa ili kuwasaidia kupumua. Mabomba haya yanahifadhi oksijeni kwa shinikizo kubwa ili kutoa gesi safi kwa wagonjwa walioko katika hali ya upungufu wa oksijeni mwilini kama vile wagonjwa kwa Covid 19 ama matatizo ya kupumua mengine.

Kifaa cha hospitali kinachotumika kwa ajili ya kuingiza au kuchukua damu, kinachojulikana kama seti ya kuhamisha damu. Kuna mfuko wenye damu juu na bomba linaloshuka chini, likipitia kwenye chombo cha uwazi kilichojaa damu kidogo, ambacho husaidia kudhibiti mtiririko wa damu na kuona kiwango kinachopita.

Ni vifaa viwili vya kusaidia kutembea. Kifaa cha mbele ni kifaa cha magongo kinachoitwa krachi. Kinatumika kusaidia watu waliojeruhiwa mguu mmoja au wenye matatizo ya kutembea. Kifaa cha nyuma ni toroli la kutembea hiki hutumika kwa watu waliodhoofika au watu wanaopata nafuu ya kutembea na wanahitaji msaada wa usawa na msaada wa uzito. Vyote hivi vinatumika katika vituo vya afya au nyumbani kwa wagonjwa waliopata majeraha.

Ni jicho la mtu aliyeinua kope ya juu kwa kutumia vidole vyake. Kope hiyo inaonekana kuwa na vipodozi au kope bandia zilizowekwa. Ngozi ya uso inaonekana kwa karibu, ikiwa na muonekano ya kawaida wa ngozi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na vinyweleo na alama ndogo ndogo za ngozi.

Ni aina ya dawa ya Acetaminophen kutoka kampuni ya Care One . Acetaminophen ni dawa inayotumika kama kaisari ya maumivu na kupunguza homa. Inaweza kutumika kwa watu wazima na ni gluten free .

Hii ni dawa ya Calpol, inafaa kutumika kwa watoto kuanzia mwezi 1 na kuendelea. Inasaidia katika matatizo kama maumivu ya masikio, homa, baada ya chanjo, maumivu ya kichwa na maambukizi ya watoto. Ina paracetamol kama kiwanja kikuu.

Mtoto mchanga akiwa mikononi mwa mzazi au mlezi akihudumiwa na mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo anaonekana akijiandaa kumpea mtoto chanjo, jambo ambalo linaashiria zoezi ya kupeana chanjo au huduma ya kinga ya afya kwa watoto. Mazingira ya picha inaonyesha kuwa shughuli inafanyika katika kituo cha afya au hospitalini.

Ni mtoto mdogo akipewa dawa ya rangi ya buluu na mtu mzima. Mikono ya mtu huyo inamshikilia mtoto kwa uangalifu huku akimsaidia kumeza dawa. Tukio hili linaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au matibabu ya kinga dhidi magonjwa kama minyoo au malaria, ambayo ni ya kawaida katika baadhi ya maeneo ya Africa.

Mhudumu wa afya akimpa mgonjwa chanjo kwenye bega. Wote wawili wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukizana kama vile Covid 19. Picha hii inaonyesha juhudi za utoaji wa huduma za afya hasa katika kampeni za chanjo kwa jamii. Katika mandhari ya hospitali au kituo cha afya, kuna watu wengine wakisubiri huduma na vifaa vya matibabu vinaonekana pia.

Mtu akipokea chanjo ya covid 19 . Mtu huyu anaambatana na mkono wa mtu mwingine aliyevaa glavu za rangi ya bluu akimwingiza sindano kwenye mkono wa mtu huyo. Chanjo hii ni muhimu sana katika kupunguza maambukizi na athari za ugonjwa wa covid 19 .

Kuna mtoto anayepata chanjo dhidi ya malaria kutoka kwa muuguzi au daktari aliyevaa barakoa. Pia kuna picha ya mfuko wa chanjo ya malaria ikionyeshwa wazi. Inaeleweka kuwa chanjo inalenga kupambana na ugonjwa wa malaria.

Mtoto mchanga akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali juu ya blanketi ya rangi ya waridi yenye michoro ya watoto. Mtu mzima anaonekana akimhudumia mtoto huyo kwa uangalifu labda akimfunga bandeji au kumpima kiwango cha okisijeni kwa kutumia kifaa cha kidoleni.

Ni sindano ikidungwa kwenye chupa ya dawa, au chanjo yenye kioevu cha rangi ya buluu. Sindano imeunganishwa na bomba la plastiki lenye vipimo vya ujazo, ikionyesha maandalizi ya kuchukua dawa kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu.

Mhudumu wa afya amevaa glavu nyeupe akimdunga mtu sindano kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mtu anayepokea sindano amevaa vazi lenye maua na barakoa ya uso ishara ya tahadhari ya kiafya.

Mwanamke anayechota maji kutoka kwenye kituo cha maji cha jamii, anaonekana akitimua simu yake ya mkononi huenda kulipa kwa njia ya kidijitali wakati maji yanajaza kwenye mitungi ya plastiki. Wote mwanamke na mfanyakazi kwa kituo wamevaa barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa.

Kuna mchezaji wa mpira wa miguu ambaye anaonekana kuumia goti. Mchezaji huyu amelala chini na kushika goti lake kwa maumivu, jambo ambalo linaweza kuashiria jeraha kama vile msuguano wa misuli au maumivu ya pamoja.

Tukio la kuchezea rafu katika mchezo wa kandanda, mchezaji mmoja mwenye soksi za buluu anaonekana akimchezea faulo mchezaji wa timu pinzani mwenye soksi nyekundu kwa kumgonga mguuni. Tukio hili linaweza kusababisha majeraha na huenda likasababisha mchezaji wa buluu kupewa kadi ya manjano au nyekundu kwa kucheza isivyo halali.

Ni mmea wa mbono au castor plant. Majani yake ni makubwa, yana umbo la nyota lenye mikono mingi, na mashina yake ni ya rangi ya zambarau au nyekundu. Mmea huu hupandwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu ambazo hutumika kutengeneza mafuta ya mbono, ambayo hutumika katika viwanda, dawa na vipodozi.

Mmea uliopandwa kwenye shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia na mimea mengine inayokuwa karibu kaka vile vitunguu. Nyuma ya mimea kuna kibanda cha mbao chenye paa la mabati na mazingira yanayoonekana kuwa ya kijijini yenye miti mikubwa na uoto wa asili. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali. Angani kuna blue bila mawingu mengi.

Mti wenye matunda mengi yenye rangi ya kijani iliyokolea, yanayofichwa kidogo na majani mengi ya kijani. Mti huo una matawi mengi na umekuwa kwa wingi, ukitoa kivuli kizuri. Jua linaangaza kwa sehemu kupitia majani kuonyesha mazingira ya asili ya bustani au shamba.